Mirija yenye mashimo imepangwa kwa laini, kisha vyakula vya kijani zimekuzwa. Ukulima wa kiwango kidogo unaendelezwa, na huu ukulima, unatumia kilimo kisichotumia udongo. Hili ni adhi yenye uzio.

Mimea michanga imelazwa ndani ya chombo kikubwa kilicho njaa maji yaliyo na virutubishi. Majani na mimea ni ya kijani kibichi na baadhi ya mimea hiyo imewekwa kwenye vyungu vidogo. Mfumo huu wa kilimo hauna udongo, mbali hutegemea maji pekee. Unajulikana kwa kusaidia mimea kukua kwa haraka na kwa afya bora katika maeneo yenye nafasi ndogo.

Mwanamke anaonekana akichunguza mmea huku iliyopandwa katika mfumo wa kisasa labda hydroponic au kilimo cha chafu. Anaonekana akitunza mimea hiyo. Mwanamke amevaa shati la miraba.

Mimea midogo ambao ni kijani kibichi imepandwa kwenye ndoo mbili za rangi za chungwa kwa kutumia mfumo wa hydroponic mimea imeshikiliwa na vifaa nyeupe vilivyo elea juu ya maji au suluhisho la virutubisho ndani ya ndoo. Hii inaonekana kama ni mfumo rahisi wa kilimo.

Hii ni mimea midogo ya mboga ikiwa imepandwa katika ufumo wa hydroponiki . Mimea hii imemea ndani ya mashimo yaliyokatwa kwenye mabomba meupe ya plastiki, ambayo yanapitisha virutubishi ya maji badala ya udongo. Mfumo huu ni safi, wa kisasa na unaonekana kuendelezwa katika mazingira ya ndani au yenye kudhibiti maalumu.

Hii ni shamba lenye kilimo cha kisasa ambacho kinaitwa haidroponiki, ambapo mimea inakuzwa bila udongo ikitumia maji yenye virutubisho. Safu za mimea za kijani kibichi labda mboga, zinapangwa vizuri kwenye mabomba au mifumo maalum. Muundo wa chafu unaonekana juu, ukitoa kinga na kudhibiti mazingira ya ukuwaji. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa katika kilimo.

Huu ni mfumo wa kilimo hydroponic ambapo mimea ya saladi imekuzwa bila kutumia udongo. Mfumo huu una mabomba meupe ya vyombo maalum, ambamo mimea imepandwa ikionyesha teknolojia ya kisasa ya kilimo. Mimea inaonekana kuwa na afya na inachanua vizuri.

Kilimo cha mboga ambayo inajulikana kama lettuce imeendelezwa ambapo kilimo bila kutumia udongo kimeendelezwa. Mimea imewekwa kwenye mabomba meupe yenye mashimo na maji yenye marutubisho husambazwa kupitia mabomba ya samawati ili kusaidia ukuaji wake.

Hiki ni kilimo cha kisasa, kwa njia ya hydroponiki. Mimea imekua bila udongo ikiwa imepandwa kwenye mifereji ya plastiki yenye maji yenye virutubisho. Njia hii ni safi, inahifadhi maji na hufaa kwa maeneo yenye ardhi haba.

Hii ni mimea ya lettuce ikiwa imepandwa katika kutumia mfumo wa hydroponiki yaani bila udongo kwenye mirija au vyombo maalum vivyopangwa wima. Mimea inaonekana kuwa ya afya na imejaa.

Hii ni mifumo ya kilimo cha kisasa cha haidroponiki ambapo mimea hupandwa bila kutumia udongo, bali hutegemea maji yenye virutubisho. Mimea imepangwa kwenye mabomba ya plastiki, yaliyounganishwa kwa ustadi yakiruhusu mzunguko wa maji.

Huu ni mfumo wa kilimo cha kisasa wa hidropiniki unaofanyika usiku kuna mabomba meupe yaliyopangwa kwa safu yakisaidiwa na taa za LED zenye mwangaza wa waridi zinazotumika kuchochea ukuwaji wa mimea bila udongo. Mazingira ni safi na yamepangwa vizuri pia kuna vifaa vya kazi na ndoo kwa sakafu pamoja na mbwa mdogo anayeonekana kucheza karibu.

Hii ni makazi ya mimea ambapo mimea imepandwa kwa mpangilio. Mimea ina majani ya kijani kibichi na inaonekana kukua vizuri chini ya paa la wazi. Huu ni mfumo wa kilimo cha viwandani au kisasa unaotumiwa kukuza mazao.

Hawa ni vifaranga wa kuku waliokusanywa kwenye banda lenye sakafu ya maganda ya mbao. Wamewekwa karibu karibu ishara ya ufungaji wa biashara. Mazingira yanaonekana kuwa safi na vifaranga wanaonekana wenye afya.

Mandhari inaonyesha banda kubwa la kisasa lililojaa kuku weupe wa kufugwa kwa wingi. Kuku hao wamepangwa katika safu nyingi zinazoenda sabamba, wakiwa ndani ya jengo lililowekezwa vizuri. Kati ya safu za kuku kuna mifumo ya kulishia na kunyweshea ya kisasa. Pia sakafu ya banda inaonekana kuwa safi na mwangaza ya kutosha inayotokana na taa.

Hili ni shamba la kisasa lenye kuku wa mayai. Kuku wamepangwa kwenye mabanda ya chuma yaliyo na mistari mirefu huku wakiwa ndani ya vizimba. Mabanda ya mijengo kwa mpangilio maalum kurahisisha ulaji, maji na ukusanyaji wa mayai. Miti ya kijani inaonekana kwa umbali ikionyesha eneo la shamba liko karibu na mazingira ya asili.

Wanawake wawili wanavuna majani ya chai katika shamba kubwa ya kijani kibichi linaloonekana kwa sehemu ya kilimo cha viwanda. Wamevaa mavazi ya kazi na mmoja wao anakaa mkubwa na kubebea majani yaliyo kusanya. Madhari ya nyuma inaonyesha miti mirefu ya mawingu mepesi angani hali inayodokeza kua ni siku ya jua yenye hali nzuri ya kufanya kazi mashambani.

Hii ni matunda ya jordgubbar au pengine strawberry kwa kimombo iliyopandwa kwa njia ya kisasa labda kwa kutumia mfumo wa wima au ndani ya chafu. Matunda mekundu yanaonekana yakining'inia kutoka kwenye mimea. Hii ni kilimo kinachoonyesha kulima kwa kisasa au cha viwandani.

Hili ni kundi la wanawake wanaofanya kazi shambani kwenye kilimo cha mazao ya bustani. Wameinama wakipalilia au pengine kuvuna mimea iliyo katika mistari iliyopangika vizuri. Mazingira haya yanaonyesha shuguli ya kilimo cha kisasa chenye matumizi ya mbinu bora za upangaji mashamba. Mandhari hii ya kijani kibichi, inaashiria afya njema ya mimea na hali nzuri ya hewa kwa kilimo.

Hawa ni ng'ombe wengi, ambao ni weusi na weupe wakiwa wamelala ndani ya zizi au banda. Ng'ombe hawa wanaonekana kuwa ng'ombe wa maziwa.

Hili ni shamba la chini la mmea lililofunikwa na jumba la plastiki la umwagiliaji la aina ya greenhouse . Ndani kuna mimea ya kijani, yenye matunda madogo ya nyekundu na njia ya udongo ikipitia katikati. Hii inaonyesha kilimo cha kisasa cha matumizi ya teknolojia.

Hiki ni kilimo cha kisasa cha uyoga ndani ya chumba maalum. Uyoga mweupe umepandwa kwenye udongo wa mbolea katika mazingira yaliyodhibitiwa kwa unyevu na mwanga. Upandaji huu wa viwandani huongeza uzalishaji kwa wingi.

Hili ni shamba la nyanya likiwa na nyanya nyingi zilizochipuka. Baadhi zikiwa bado mbichi za kijani na zingine zikiwa zimeiva za rangi ya chungwa na nyekundu. Nyanya hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri, likiashiria shamba la kisasa.

Bomba dogo la plastiki linatoa matone ya maji ardhini. Mfumo huu wa kumwagiia hutumiwa kwa ufanisi mkubwa kwa sababu ya kuruhusu maji kuririka kidogo moja kwa moja kwenye mizizi ya mimea. Udongo unaonekana kuwa na mabaki ya majani na matawi, yakionyesha kuwa eneo hili linafanyiwa shughuli za kilimo. Mfumo huu ni wa kisasa na unatunza maji vizuri.

Huu ni mfereji mrefu uliyochimbuliwa ardhini pengine kwa ajili ya umwagiliaji au kupitisha miundombinu fulani mashambani. Udongo umetupwa kando ya mfereji huo na mimea inaonekana kama mazao imepandwa karibu.

Huu ni mfumo wa kisasa wa kumwagilia maji shambani. Bomba kubwa limetandazwa ardhini na limeunganishwa na mrija midogo inayopeleka unyevu moja kwa moja kwenye kila mche. Teknolojia hii huboresha matumizi ya rasilimali kwa kuhakikisha kila mmea unapata mahitaji yake bila kupoteza maji.

Shamba lenye mimea changa limepandwa kwa mistari iliyopangika vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana wazi ambapo bomba maalum limelazwa juu ya ardhi na kutoa maji moja kwa moja kwenye mizizi ya kila mmea. Huu ni mfano wa kiteknolojia ya kisasa wa umwagiliaji; unaosaidia kupunguza upotevu wa maji na kuongeza tija kwenye kilimo.

Hili ni shamba ndogo lenye mistari ya mimea michanga inayokuwa vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone uliowekwa kati ya mistari ya mimea, unaosaidia kutoa maji moja kwa moja kwenye mzizi. Udongo unaonekana kuwa unyevu, kuonyesha kuwa mfumo huu unafanya kazi vizuri.

Shamba kubwa limepandwa mimea ya kijani kwa mpangilio wa mistari. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umetumika. Bomba hupeleka maji moja kwa moja hadi kwenye mizizi ya mimea. Njia hii huokoa maji na kuboresha ukuaji wa mazao. Mandhari ya mbali inaonyesha milima na mashamba mengine ishara ya kilimo cha kisasa.

Shamba limelimwa kwa mistari nidhamu, mimea michanga imepandwa kwa umbali uliolingana kwenye udongo uliolegezwa vizuri. Kuna mfumo wa umwagiliaji matone, ambao umewekwa kwa ustadi mkubwa. Mabomba madogo ya plastiki yamepangwa kwenye kila mstari ya mimea, kuyakitoa maji kidogo kidogo kwenye mzizi wa mimea. Pembeni pia kuna nyasi ya kijani kibichi.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa maji shambani. Kuna bomba la maji lililolala chini ambalo lina viungio, linalorusha maji hewani na kuangukia mimea iliyopandwa. Nyuma ya shamba kuna miti na anga i wazi. Hii inaonyesha matumizi ya teknolojia ya umwagiliaji katika kilimo.

Mimea imelimwa kwa mistari iliyonyooka kwenye shamba. Miti mirefu ya msaada imesimikwa kusaidia mimea kukuwa wima. Mfumo wa umwagiliaji wa matone umewekwa chini ya kila mstari wa mmea ili kuhakikisha maji yanawafikia moja kwa moja kwenye mizizi. Mazingira yaonekana kuwa ya utaratibu na kilimo cha kisasa.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa shamba. Mabomba ya kahawia yamewekwa kwenye ardhi, yenye nyasi na udongo, yakimudu maji yapitia vifundo vidogo. Eneo lina nyasi za kijani na mimea mingi nyuma. Inaonyesha kilimo kinachotumia maji kwa ufanisi.

Mifereji imetiwa ndani ya shamba kwa ajili ya umwagiliaji. Maji inamwagwa kwa mistari kwa mpangilio wa laini. Kuna mimea inatokea kwa rangi wa ya kijani kila mahali ambapo kumemwagwa maji ukulima mkubwa unaendelezwa. Kwa umbali yaonekana mimea ambayo tayari isha komaa.

Hili ni shamba kubwa lililopandwa mimea kwa safu, ikiwezekana mboga. Kuna mfumo wa umwagiliaji wa matone unaoonekana na mabomba meusi yaliyopita karibu na mimea, yakiashiria kilimo cha kisasa. Udongo unaonekana umegawanyika vizuri na mandhari inaonyesha kilimo kinachofanyika kwa utaratibu na uangalifu.

Huu ni mfumo wa kumwagilia mashamba kwa kutumia mabomba yanayoelekeza maji moja kwa moja kwenye mitaro ya mimea. Maji mengi yanatiririka kutoka kwenye mabomba na kuelekezwaa katika safu za mimea iliyopandwa kwa mistari. Udongo umeandaliwa vizuri kwa ajili ya kuruhusu maji kupita. Mfumo huu hutumika kwa kilimo cha eneo kubwa na kuhakikisha mimea imepata unyevu wa kutosha.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji matone ukiwa umetumika shambani. Bomba jeusi linaonekana likipitisha maji kwa mimea midogo iliyopandwa kushiria kuwa inamwagilia maji kwa njia ya kisasa.

Hili ni shamba la mahindi, lenye mfumo wa umwagiliaji. Maji yanatiririka kwenye mfereji, kati ya mimea ya mahindi, na bomba jeusi linaonekana likipeleka maji kwenye shamba. Hii inaonekana kuwa njia ya umwagiliaji, inayotumika kuhakikisha mazao yanapata maji ya kutosha.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone shambani bomba nyeupe linaonekana likipita katikati ya mabomba meusi ya matone yameunganishwa yakielekea kwenye mistari ya mimea. Udongo unaonekana umegawanyika vizuri na unaelekea kupeleka maji moja kwenye mizizi ya mimea. Hii ni njia bora ya kuhifadhi maji na kuongeza pia mavuno.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone mashambani. Tunaona mistari ya mabomba meupe na meusi ya plastiki yaliyowekwa ardhini, kati ya mistari ya mimea michanga. Mfumo huu unahakikisha kuwa maji yanamwagiliwa moja kwa moja kwenye mizizi, na kila mmea, hivyo kupunguza upotevu wa maji na kuongeza ufanisi wa kilimo.